Chumba chenye meza nyeupe ndefu kikiwa na kompyuta za mezani. Kompyuta hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna kibodi za rangi nyeusi na panya zao. Ukuta una rangi ya kijani iliyofifia huku vitabu vimepangwa vizuri kule mwisho.

Wakenya kadhaa wamo kwenye gwaride. Wamevaa nguo nyekundu na kofia nyeusi. Baadhi yao wameketi kwenye viti vya magurudumu, huku wote wakibeba bendera ndogo ya Kenya. Wanawake wamevalia mapambo ya shanga kwenye vichwa na mikono yao.

Njia iliyo jengwa kwa mawe imetengenezwa vizuri, ikiwa na mimea yenye rangi ya njano na kijani pande zote mbili. Njia hiyo inaelekea kwenye jengo la ghorofa lenye milango ya mbao na dirisha za chuma za kijani, na banda refu jeupe la bendera liko katikati.

Mlango mwekundu uliowekwa gredi ya kwanza C una karatasi yenye maandishi. Mwalimu Agnes karibu. Mlango huu unaonekana ni wa shule huku maandishi yakionyesha darasa la mwalimu anayekaribishwa.

Baraza la mbao lenye sehemu nyingi limejaa vitu mbali mbali. Kila sehemu ina vitu tofauti kama vile daftari, karatasi na vitu vingine. Baadhi ya vitu hivi ni vya manjano , bluu na waridi huku baraza lenyewe likiwa jeupe. Kiti la zambarau linaonekana.

Mwanamke aitwaye Asiya Sururu Mohamed ambaye ana uraia wa Kenya, ameketi kwenye kiti cha mbao. Amevaa sweater nyekundu na nyeusi huku miguu yake ikiwa na bandia . Pembeni ya kiti kuna fimbo na maelezo ya picha yanasema, alizaliwa tarehe ishirini na tano, Aprili, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili , Mombasa Kenya na ni mwanariadha wa Para rowing aliyekatwa miguu yote miwili.

Mlingoti nyeupe umo mbele ya tanki jeusi la maji ambalo limo karibu na tangazo ambalo limeandikwa Fire assembly Point . Karibu na banda, kuna ua wa kijani na manjano, huku miti mirefu yenye majani mengi ikifanya mandhari asilia.

Wanariadha wawili wa Kenya wako uwanjani. Mmoja amevaa bendeji machoni akiongozwa na mwenzake. Wote wameshika mikono wakionyesha umoja. Wanaonekana wametoka kumaliza mashindano mashabiki wakiwashangilia.

Dawati kadhaa ya mbao na viti vyake vimepangwa darasani. Baadhi yana rangi nyepesi, mengine meusi . Sakafu ni ya rangi nyekundu. Darasa hili ni tupu na lina bao nyeupe.

Huu ni kompyuta ya mezani yenye screen nyeusi ya Dell keyboardi na kipanya kikiwa kimekaa juu ya mkeka kichwa cha sauti kimetundikwa ubavuni mwa skrini, vifaa hivyo vipo juu ya meza nyeupe na nyuma kuna dirisha lenye frame za kijani.

Wakenya wawili wakiwa wamevalia sare za baiskeli zenye rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu na bendera ya Kenya wanapanda baiskeli maalum ya watu wawili ya rangi nyekundu. Wote wamevalia kofia nyekundu, viatu vya mchezo na miwani. Wakionyesha ari ya ushirikiano katika mchezo wao.

Ubao mweupe wa darasa wenye maandishi ya alphabeti imo juu. Tarehe imeandikwa Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Somo ni kuhusu herufi ndogo zikionesha alphabeti. Rula ndefu ya machungwa imeekwa katikati ya ubao.

Mwanariadha wa kike mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa, akiwa amevalia fulana nyeusi iliyoandikwa Kenya na medali shingoni, anaendesha kiti cha magurudumu cha rangi ya bluu kwenye wimbo wa riadha wenye rangi ya kahawia. Anaonekana akishiriki mashindano uwanjani.

Hili ni darasa la tupu lenye viti na meza ambayo na chuma, zikiwa zimepangwa kwa safu nadhifu. Kuta zina rangi ya kijani na sakafu ina vigae vya kahawia, madirisha makubwa yenye fremu za chuma yanaleta mwanga wa kutosha.

Jengo refu la ghorofa linaonekana. Limejengwa kwa mawe. Milango nyekundu inatambulika kwenye kila sakafu. Ngazi za kuzunguka zinapanda juu. Bustani ndogo yenye maua ya waridi na vichaka imepandwa mbele.

Bango jeupe limeandikwa kwenye mlango wa rangi nyekundu. Limeandikwa neno welcome kwa herufi kubwa. Kila herufi likianza mstari mpya. Chini yake kuna ujumbe muhimu kuhusu kujifunza, ushirikiano,l na heshima. Inaonekana ni ujumbe wa kukaribisha au kuweka utamaduni.

Mchezo mmoja amevaa jezi ya Kenya rangi nyekundu na nyeupe akitumia magongo mawili kusimama. Anaonekana kuwa kwenye uwanja wa mpira na mpira wa mguu umelala karibu naye. Uso wake unaonyesha azma kubwa. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji.

Bango lenye rangi ya blue na nyeupe likizungumzia Our Forest our Future na umuhimu wa misitu. Linatoa habari kuhusu uania za misitu, faida zake, vitisho vinavyoiikabili, na jinsi ya kuitunza. Chini ya bango kuna picha ya chui huku bango likiwa lime unganishwa na ukuta yenye rangi ya cream .

Huyu ni Samson Ojuka, mwanariadha kutoka Kenya. Alizaliwa mnamo tarehe kumi na tatu Aprili, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita. Amevalia raba za kijani na kaptura fupi. Anaonekana akiruka mchanga uwanjani. Anafanya michezo ya walemavu.

Huyu ni Kimani, mwanariadha kutoka nchi ya Kenya. Amevalia kitambaa machoni na jezi nyekundu. Mikono yake imeinuka juu akishangilia. Mwanariadha mwenzake anayeitwa Santoz kutoka nchi ya Brazil, anaonekana kung'ang'ana kumfikia.

Jengo la ghorofa tatu lina kuta za mawe. Milango yake yote ina rangi nyekundu. Mazingira yake yana vichaka vya kijani kibichi. Kila ghorofa ina madirisha, na balcony iliyo na chuma cheusi.

Wanariadha wanne wa Kenya wakiwa wamevalia jezi za rangi ya kijani, nyekundu na chungwa zenye nembo ya nchi ya Kenya na Rio elfu mbili na kumi na sita. Wamesimama pamoja baada ya mashindano. Mmoja wao anaonekana kusherehekea kwa kuinua mkono huku wengine wakitabasamu. Wote wanaonyesha hisia za uchovu na mafanikio baada ya mbio.

Bango lenye kichwa usimamizi wa taka shuleni na majirani zetu limebandikwa ukutani. Juu ya bango hili kuna kauli mbiu punguza, tumia tena, rudia kutumia. Chini ya kichwa na kauli mbiu kuna picha mbalimbali zinazoonyesha shughuli zinazohusiana na usimamizi wa taka.

Asiya Sururu anafanya mazoezi kwenye mtoni. Yumo ndani ya boti ndogo. Anapunga mkono akionyesha ishara ya amani. Amevalia miwani na nguo za michezo. Maji yanaonekana shwari pia hali ya anga yaonekana yakiwa sambamba.

Kurasa za vitabu zimefunguka, zikionyesha noti za family needs and wants na picha zinazoambatana. Picha hizo zinaonyesha mahitaji kama chakula, maji, malazi, nguo, elimu, na huduma za afya. Noti hizi ziko kwenye karatasi nyeupe, zikiwa zimechapishwa kwa wino mweusi.